Mwanamke amevaa koti jeupe lenye nembo ya daima, akipanga bidhaa kwenye jokofu kubwa la maduka makubwa. Rafu zimejaa maziwa ya Delamere na bidhaa nyingine za maziwa zilizopackiwa kwenye katoni.

Magari mengi ambayo yameegeshwa. Kuna gari la rangi ya chungwa na jingine la buluu kijani. Paa la kijivu linaonekana juu ya magari. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Hili linaweza kuwa eneo la maonyesho ya magari.

Hili ni soko la wazi. Kuna mananasi yaliyokwama juu. Mamboga ya matikitimaji pia yanaonekana. Maharangwe na mahindi yamepangwa kwenye meza. Vizimba vya plastiki vyeusi viko chini. Hii ni soko ya kawaida kabisa.

Sehemu ya nje ya maduka katika eneo hilo ambalo linaonekana ni la jiji. Nembo inaonyesha mpesa na mmoja anaonekana amevalia shati nyeupe na suruali ya kijani kibichi.

Hili ni duka ndogo. Lango la chumba lenye rangi ya kijani inaonekana. Bidhaa mbalimbali zimepangwa ndani ya duka. Sakafu nje imetengenezwa kwa vigae. Rangi ya duka ni blue na kijani.

Hili ni soko la mboga. Kuna nyanya nyekundu, viazi, matango na pilipili hoho. Limau na parachichi pia zimepangwa vizuri. Bidhaa zote zimeonekana safi. Zimepangwa kwenye masanduku, hii ni duka ndogo la rejareja

Matangazo ya bima ya pikipiki kutoka Anziano insurance agency .Juu ya tangazo kuna maandishi yanayo onekana wazi kwa herufi kubwa. Upande wa kulia kuna bei za bima.

Hili ni soko la matunda lenye matunda aina mbalimbali yaliyopangwa vizuri. Kuna ndizi zilizoning'inia, matikiti maji, machungwa, mparachichi na tufaa zikiwa kwenye wateja.

Soko la ufundi wa mikono likiwa na shanga nyingi zenye rangi mbalimbali na mikoba iliyotengenezwa kwa mikono imetundikwa. Paa la soko limejengwa kwa mbao na kuna njia ya udongo katikati.

Mbwa mweusi mwenye manyoya mengi akiwa amelala kwenye nyasi ya kijani. Amelegea ulimi nje. Juu ya picha kuna ujumbe wa pet is in good hands with orient home insuarance . Chini ya ujumbe kuna kifungo cha nembo ya Kenya Orient.

Lori kubwa la kijani, likipakia au kupakua magunia mengi ya vitunguu vyekundu. Mwanamke amesimama mbele ya magunia yaliyopangwa na mtu mwingine yupo ndani ya lori.

Tangazo la bima ya ajali ya kibinafsi kutoka Madison General Insurance . Picha inaonyesha mwanamke aliyevunjika mkono na shingo akiwa amefungwa vifaa vya matibabu.

Shilingi elfu moja za Kenya zinahesabiwa. Hii inaashiria miamala ya kifedha inayohusisha pesa taslimu. Inaonekana mtu akiweka au kutoa noti hizo kutoka kwenye draw au mashine fulani.

Hili ni rundo la viatu ambavyo vimepangwa vizuri kwa safu, vikiwa na rangi tofauti tofauti, ambavyo vina mwonekano mzuri ikionyesha soko la fedha.

Lori kubwa la rangi ya blue , likiwa limebeba magari madogo juu yake, ikionyesha usafirishaji wa magari kutoka eneo moja hadi nyingine.

Soko la nguo za mitumba ambapo nguo nyingi zimepangwa juu ya meza na vimetundikwa juu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia nyembamba katikati ya vibanda. Mazingira yanaonyesha soko lenye shughuli nyingi na nguo za aina mbalimbali.

Hili ni duka la nguo lililojaa vitambaa mbalimbali na nguo zilizoundwa kwa ustadi. Katikati kuna koti la kipekee lenye mchoro ya kisasa, likionyesha ubunifu wa mitindo.

Soko lenye shughuli nyingi, watu wengi wamekusanyika wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali. Kuna mizigo ya makreti ya mbao yaliyojaa bidhaa na pia miavuli mbalimbali yenye rangi tofauti imetumia kuwakinga watu jua.

Haya ni magari ya kifahari ya kisasa, ambayo yameegeshwa kwa safu, yana mwonekano mzuri. Magari haya yana rangi nyeupe. Angani kuna mawingu. Anga ni la samawati.

Hii ni familia ya watu wanne wakifurahia kufungua kinywa. Baba na watoto wawili mvulana na msichana wamekaa mbele wakitabasamu sana. Mvulana anakula na msichana ana glasi ya juisi ya chungwa mbele yake.

Duka dogo labda la huduma za M-Pesa kutokana na milango miwili mikubwa ya kijani iliyoandikwa kwa wima na nembo ya Bamba hapa. Milango imefunguliwa.

Hii ni tangazo la bima ya pikipiki kutoka Imana . Wanatoa bima kamili na TPO. Wa bima ya TPO binafsi ni shilingi elfu mbili mia tano kwa mwaka. Huwavutia wateja kupitia tuvuti ya namba ya simu.

Hili ni duka la zawadi. Ukuta umejaa sumaku za wanyama na ramani za Kenya. Pembeni kuna sanamu nyingi za twiga na mapambo mengine ya kitamaduni.

Pikipiki ikiwa na abiria wawili, mwanaume anayeendesha na pia mwingine ameketi nyuma yake. Pikipiki hiyo inaonekana ikiendeshwa kwenye udongo barabarani. Pia tangazo la bima ya pikipiki linaonekana kwa chini.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi jijini. Wachuuzi na wanaonunua wako sokoni wanaweza kuketi karibu na bidhaa zao ili waweze kuuzia wanaonunua. Kuna aina mbalimbali za matunda, viazi, ndizi na vitu vingine.

Baiskeli nyeupe imepaki nje ya duka. Ina kikapu cha kubebea vitu mbele na kifurushi cha blue kimetundikwa nyuma. Nyuma ya baiskeli kuna duka lenye milango miwili ya blue na madirisha ya kijani.

Gari la kifahari rangi yake ni bluu fedha, imeegeshwa kwenye nyasi ndefu ,nyuma yake kuna magari mengi miti mirefu inaonekana wazi nyuma ,anga ni safi ,kuna jua hali ya hewa inaonekana nzuri .

Kuna tangazo la bima guide insurance policy in Kenya. Kushoto kuna ujumbe huo mkuu, kulia kuna kompyuta kibao inayoonyesha makala hayo hayo.

Hili ni gari ndogo aina ya vani leye rangi ya fedha. Limeandikwa Progressive Credit , pamoja na maelekezo ya kutumia SMS Loan kwenda namba iliyoandikwa hapo.

Hili ni duka la Mount Kenya Milk Depot. Lina nembo ya mlima. Milango yake ya buluu imefunguliwa, ikionyesha bidhaa za maziwa. Bango kubwa juu linaeleza huduma zao.

Gari la abiria jeupe likiwa na vioo vyake vyeusi, likiwa limeegeshwa barabarani. Nyuma yake kuna miti ya kijani kibichi, na juu pia kuna nguzo au nyaya za umeme.

Mikono miwili ikitumia mashine ya kulipia ya Pesapan. Mkono mmoja unashikilia mashini huku kidole cha pili kikishikilia kadi ya bluu ya visa. Skrini ya mashini inaonyesha kiasi.

Familia yenye furaha wakiwa na binti yao mdogo. Mwanamke ameshikilia sanduku juu ya kichwa chake upande wa kulia. Kuna matangazo ya bima ya afya.

Lori ndefu ya rangi ya machungwa ambalo limebeba magari juu yake, ikiyasafirisha kutoka eneo moja hadi nyingine. Magari hayo yana rangi tofauti tofaui kama vile ya fedha, nyeupe, kijani na hata nyekundu.

Gari jeupe lililozama kwenye maji mengi yaliyofurika barabarani. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyokwama kwenye mafuriko hayo. Juu ya picha kuna nembo ya AKI inayowakilisha shirika la bima la Kenya.

Gari nyeupe labda Honda Insight, ikiwa imeegeshwa barabarani, ikionekana ina uharibifu mdogo upande wa mbele karibu na taa ya kulia, na pia kofia ya nchini haijafunguliwa vizuri.

Sehemu ya ndani ya maonyesho ya magari au mahali magari huuziwa, kuna baadhi ya magari tunayoyaona yameegeshwa kwa ustadi. Kuna gari la nyekundu lenye rangi nyeupe na mengine ya rangi nyeusi yanaonekana wazi.

Gari la kifahari ambalo limeegeshwa kwenye nyasi ya kijani kibichi. Nyuma kuna miti mirefu ya kijani kibichi na kuna mtu ambaye ameketi nyuma ya gari hilo. Mandhari ni mazuri na kuna mawingu ya samawati.

Rundo kubwa la mboga na matunda linaonekana. Kuna nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano, vitunguu vyeupe na karoti pia vipo. Mboga zingine tofauti zimepangwa vizuri.

Wanaume wawili wamekaa nje ya duka ndogo la huduma za simu, lenye mabango ya Airtel Money na Safaricom M-pesa. Mmoja amevaa shati la blue na mwingine la machungwa wakionyesha utulivu.

Marobota mengi ya nguo zilizotumika, zimefungwa vizuri kwa plastiki na kamba nyeusi. Kila robota lina nguo za rangi na michoro tofauti.

Duka la maziwa lina lango refu la blue likionyesha ng'ombe. Jina milk ATM linaonekana wazi. Kuna picha za bidhaa za maziwa zimebandikwa milangoni.

Duka la maziwa linaloitwa Kieni Dairy products limited na High rich. Duka lina paa la mabati na rangi nyeupe kwa nnje. Juu ya lango kuna bango la kijani lililoandikwa Milk shop .

Duka ndogo la soko lenye paa la mabati. Bidhaa nyingi kama shanga, mkufu na vikuku zimetundikwa na kuonyeshwa. Chini kuna meza zenye mapambo mengine yaliyopambwa.

Tangazo la bima kutoka kwenye Orient Insurance ikisisitiza urahisi wa kupata bima kupitia simu yako. Picha inaonyesha mtu akitumia simu yake na skrini ya simu inaonyesha tovuti au programu ya bima.

Mwanamke ambaye anatabasamu, ameketi barabarani. Nguo zake ni za mazoezi. Tangazo linaongelea bima ya ajali binafsi katika eneo hilo.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi kukiwa na umati wa watu wengi wakitembea na kufanya manunuzi. Kuna bidhaa mbalimbali zikiuzwa, zikiwemo nguo na vitu vingine, ikionyesha mazingira ya biashara.

Hili ni duka la rejareja ,bango kubwa juu linaonyesho wanauza maziwa ,bidhaa za maziwa , aisikirimu na maji ya kunywa yaliyofumukashwa , ndani ya duka mwanamume amesimama, nje kuna matangazo ya bidhaa mbalimbali za maziwa na aisikirimu .

Lori la kubeba magari la kifahari la buluu. Lori hilo lina rangi la kijivu na linapakiwa gari hilo kwa nyuma. Barabara ni mvua ikionyesha huenda kulinyesha hivi karibuni.

Ubao wa dijitali unaonyesha viwango vya kubadilisha fedha, tarehe ni Agosti sita, saa kumi na nne na dakika ishirini na tatu, sarafu mbalimbali kama dola ya marekani, paundi ya uingereza na yuro zimeorodheshwa.

Hili ni soko la mboga na matunda, ndizi zimetundikwa juu zikiwa zimeiva vizuri. Chini yake kuna masanduku yaliyojaa nyanya, pilipili hoho, machungwa na ndimu. Karibu na hayo kuna mahindi mabichi na viazi.

Viboksi vya mbao vimejaa viazi. Vimewekwa mbele ya duka. Kuna jokofu mbili nyekundu na buluu zilizojazwa vinywaji.

Hii ni sehemu ya nje ya maonyesho ya magari. Magari yamepangwa vizuri kwa safu, magari hayo yana rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, bluu na hata nyeusi.

Kibanda cha M-pesa cha rangi ya kijani kibichi. Kibanda hicho kina nembo ya M-pesa iliyoandikwa kwa herufi kubwa nyeupe. Chini ya kibanda kuna tope na maji machafu barabarani.

Gari la kifahari rangi yake ni ya blue fade limeegeshwa kwenye nyasi ndefu. Nyuma yake kuna magari mengine. Miti mirefu inaonekana wazi nyuma. Anga ni safi, kuna jua. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Lori kubwa lililobeba magari mengi. Magari meupe na meusi yamepangwa juu ya lori hilo. Anga ni safi. Kuna mawingu kidogo. Kuna majengo nyuma. Lori linaonekana liko tayari kusafiri.

Sehemu ya ndani ya maonyesho ya magari, huku magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwa utaratibu. Kuna magari ya rangi nyeusi, kuna ya bluu na pia nyekundu.

Mkusanyiko wa vikapu vya asili vikiwa vimetengenezwa kwa mikono. Vikapu hivi vina rangi na ukubwa mbalimbali vikionyesha ubunifu. Baadhi vimepambwa kwa michoro ya rangi huku vingine vikiwa na rangi asilia za nyuzi.

Hii ni ofisi ya kubadilisha fedha inayoitwa SUNNY FOREX BUREAU .Jina la ofisi limeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu juu ya mlango. Mlango wa ofisi umetengenezwa kwa kioo.

Duka dogo la rejareja limepakwa rangi ya buluu .Juu ya mlango kuna kifaa cha ATM ya maziwa, mayai, mkate na bidhaa za maziwa zimeonyeshwa kwenye mabango. Kuna namba ya simu ya mawasiliano.

Hifadhi ya magari imejaa gari kadhaa, watu wanasimama au kuketi kwenye nyasi. Miti mingi inazunguka eneo hilo, hali ya hewa ni tulivu zaidi.

Lori kubwa la rangi ya machungwa linaonekana likiwa limebeba magari kadhaa juu yake. Kuna magari ya rangi nyeupe, rangi ya fedha, rangi ya kijani na pia nyeusi zinaonekana wazi.

Tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee health insurance na cover bora . Inaonyesha mwanamke mjamzito akitabasamu akiwakilisha huduma ya budget friendly maternity cover .

Jengo jeupe lenye makundi kadhaa. Juu ya jengo kuna maandishi yanayosomeka wazi. Jengo lina milango miwili ya blue iliyo wazi na madirisha mawili ya blue .

Gari kubwa la kisasa jeusi limeegeshwa ndani ya chumba cheupe chenye mwanga mwingi. Gari lina nembo ambayo inaonekana wazi. Sakafu ina vigai vyeupe na dari ina taa nyingi za mviringo.

Hii ni duka la nyama, ambapo kuna vipande vingi vya nyama vilivyopangwa kwenye counter ya kilo. Nyuma mizoga kadhaa imetundikwa kwenye kilabu wafanyakazi kadhaa wanaonekana wakifanya kazi nyuma ya counter .

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wamesimama wengine wakiwa katika pilkapilka zao za kila siku. Kuna maboxi mingi ambayo yamejazwa nyanya.

Magari yaliyoegeshwa kwenye eneo la nyasi ya kijani. Gari la mbele kabisa ni jeusi na dogo. Nyuma yake kuna magari la kijivu na gari jingine jeupe aina ya Pickup. Mbali kidogo tunaona miti na watu kadhaa wakiwa wamesimama.

Hili ni tangazo la bima ya gari binafsi, kutoka Anziano Insurance Agency, inayoonyesha bei za bima kwa mwezi mmoja. Kuna shilingi elfu moja, kuna mfano wa cheti cha bima, picha ya gari la fedha na namba za simu za mawasiliano chini.

Mwanaume ambaye anamimina kinywaji kutoka kikombe cha kupumia kuingia kwenye glasi ya rangi ya chungwa yuko mbele ya mashini mbili zinazofanana, zinazoonekana kama mashine za kuuza maziwa moja kwa moja.

Magari mengi mapya na ya kisasa yamepangwa kwa ajili ya kutazamwa na kununuliwa. Watu wengi wanatembea wakizunguka eneo hili, wakitazama magari na kuzungumza na wauzaji.

Safu ndefu ya magari mapya yaliyokuwa yameegeshwa, magari hayo yana rangi mbalimbali ikiwemo buluu, nyekundu na kijivu yameegeshwa vizuri kando ya barabara yakionyesha mwonekano wa mbele tu.

Mkono ulioshika noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya, zikiwa zimetawanyika kama shabiki. Noti hizo zina maandishi one thousand na Kenya. Kuna noti chache za shilingi mia moja zikionekana pia.

Tangazo la bima ya nyumba, inaonyesha mwanaume anayeitwa Ryan, wakala wa bima ya nyumba akitabasamu mbele ya nyumba maridadi. Tangazo linaahindi, protect your dream house for twenty years with single premium .

Safu ya magari yaliyopangwa vizuri nje ya jengo lenye biashara ya Car Locus. Magari mengi ni meusi, yakiwemo Land Cruizer na gari moja jeupe linaloonekana mwishoni.

Rundo la matikiti maji makubwa yenye rangi ya kijani na mistari nyepesi. Matikiti yamepangwa juu ya kitu kinacho onekana kama meza au stendi ya kuuzia.

Rundo kubwa la viatu hasa sandali na kamba za rangi mbalimbali. Zimewekwa sokoni au kwenye duka la nje. Vimetupwa kwa fujo juu ya nguo nyeupe. Hali inaonyesha biashara ya bidhaa nyingi kwa bei nafuu.

Gari la kifahari aina ya Toyota Prado lenye rangi ya kijivu nyeusi, likiwa limeegeshwa nje. Lina namba ya usajili ya Kenya. Nyuma kuna lango la chuma lenye nakshi na mimea michache.

Rundo la noti za shilingi mia moja za Kenya. Moja imeonyeshwa wazi mbele, ikionyesha picha ya rais wa kwanza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta. Number za serial zinaonekana wazi.

Mraba wa mtaani umejaa gari la mkononi, mwavuli mkubwa unatoa kivuli. Magari yameegeshwa karibu. Kuna nguo zilizotundikwa nyuma.